Ni mahali pa kuuza maziwa, maziwa peke yake, hakuna mahali pengine pa kuuza maziwa, ni mahali nzuri ambayo watu wengi e wanaprefer iuzwe hivo leo.

Ni viatu ambaye ni mzuri ambayo unaweza valiwa mwanmke na mwanaume. Ambayo nauzangwa na Maasai sana sana Maasai ndiyo wanauzanga hiyo viatu sana.

Inawezakuwa ni nguo za watoto wadogo, nguo hili hufaidi watoto wao. Huchukuliwa au kununuliwa nguo ya kwenda mahali safari, shuleni.

Kwa hii pesa elfu moja mia moja ili wasaidie watu wachukue watumie vile wanataka.

Ni kifunguo za gari. Wanatumia kwa gari, mara zingine, kurudi kwa bila kifunguo, wenyewe wanataka wakuwe na kifunguo ili waendeshe gari zake kila mahali ambapo wanataka kuenda.

Ni watu ambao wanataka wauze na mboga yao ili wapate na faida nzuri na wasaidie wananchi ili wachukue, ili wakuje kuuza mboga.